Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza magari ya kisasa na ya kifahari, akiendelea na zoezi lake hilo la kuuuza magari hayo katika eneo maalumu la duka lake aliloliandaa na kulipangilia vizuri, kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi hilo.

Duka kubwa la maduka makubwa ya kisasa na ya kifahari yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari kumvutia mteja, huku likizungukwa na maghorofa na miti michache kuongeza uzuri wa mazingira hayo ya kuvutia yaliyokua mazuri kufanyia biashara hiyo ya magari.

Duka kubwa la magari mazuri, ya kisasa na ya kifahari, yaliyo andaliwa na kuekwa tayari kumvutia mteja, huku likizungukwa na magorofa na miti michache, kuongeza uzuri wa mazingira hayo ya kuvutia na kupendeza.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza magari makubwa, akiwa dukani kwake akiendelea na shughuli zake hizo. Duka hilo likiwa limepambwa na kutengenezwa katika muonekano mzuri zaidi ili kuweza kuwavutia wateja wanaojitaji bidhaa hizo za magari.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahusi zaidi, nje kukiwa na mashine ya kisasa na ya kiteknolojia ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo kwa kiwango kikubwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi zaidi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha meno zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe, inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo inapatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, ambalo tayari lipo wazi kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari lipo wazi kwa ajili ya kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na uwepesi bila kupata shida ya aina yoyote.

Mwanamke mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, akiwa tayari amekwishafungua duka lake, tayari kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja watakaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka lake, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshafunguliwa kwa ajili ya kuweza kuendelea na shughuli zake za kila siku. Ndani kukiwa na mashine kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha meno zoezi hilo la kuuzia maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wowote katika kuipata huduma hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa teyari limeshakwisha kufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kiurahisi na wepesi, ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mfanyabiashara anayehusika na duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, akiwa mlangoni akiendelea kufungua biashara yake hiyo, tayari kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja watakaohitaji huduma hii, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, bila taabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi. Ndani kukiwa na mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishwa funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kwenye duka hili, ili kuweza kupata kiwepesi na urahisi bila kupata taabu ya aina yoyote, ndani yake kukiwa na mashine za kiutomatiki zilizoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kusaidia kupunguza na kurahisisha mno zoezi la kuuzia maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi, nje kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hio kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata tabu ya aina yeyote.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo inayopatikana katika duka ambalo linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ambalo tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, kuweza kuipata kwa wepesi.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, akiwa tayari amekwishafungua duka lake ,ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo muhimu kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila shida aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo mbalimbali, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi bila kupata shida ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye hilo duka, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa kwa ajili ya kuweza kupokea wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye hilo duka kuweze kuipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mashine za kisasa za kiotomatiki zenye rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya mtoto aliyeshikilia bilauri yenye maziwa ndani yake na picha ya ng'ombe mashine hizi zinatarajiwa kuweza kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi, bila kupata tabu ya aina yoyote.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha za ng'ombe na bilauri iliyojazwa maziwa, ili kuifanya mashine hiyo iweze kupendeza na kuvutia zaidi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi zaidi. Ndani kukiwa na maandishi yanayoonyesha upatikanaji wa bidhaa hiyo katika hilo duka.

Duka linalojihusisha na shughuli za kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kikiwa na mashine kiautomaiki iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kurahisisha zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi zaidi. Bila kupitia ugumu wa aina yoyote katika kufikia huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi mbalimbali na ikawekwa nje, kwa ajili ya kutoa taarifa kupatikana kwa huduma hiyo kwenye duka hili, inaojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotumika kwa ajili ya kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi mbalimbali na picha ya ng'ombe ili kuongeza mvuto wake, mashine hii iliyopo katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa lipo wazi tayari kwa ajili ya kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa. Mshine hiyo ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng’ombe ili kuifanya iwe na mvuto na kumvutia mteja.

Mashine ya kisasa na ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo iliyopambwa kwa picha mbalimbali za ng'ombe na picha ya birauli iliyojazwa maziwa, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo kama vile mtindi, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja watakaohitaji huduma hiyo, kuipata kwa urahisi na wepesi bila tabu ya aina yoyote.

Mashine ya kiautomatiki ya kisasa na ya kiteknolojia zaidi iliyopambwa na kwa rangi tofautitotauti pamoja na picha ya ng’ombe, kwa ajili ya kutumika kwenye zoezi la kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa zinazotokana na maziwa kama vile mtindi, likiwa tayari lipo wazi kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuzipata kwa urahisi.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari amekwisha fungua duka lake, kwajili ya kuweza kupokea wateja wanao hitaji bidhaa hiyo kutoka kwake kwa wepesi na urahisi bila kuwapatia tabu ya aina yoyote.

Mashine ya kisasa na ya kiautomatiki, inayotarajiwa kuwarahisisha mno zoezi la kuuza maziwa, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, ambalo tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila taabu ya aina yoyote. Ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa na kiteknolojia ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari ameshafungua duka lake ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kupata kwa urahisi na wepesi. Pembeni yake kukiwa na mashine ya kiotamatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuwahudumia wateja wanaohitaji bidhaa hiyo ya maziwa na huduma hiyo, kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi zaidi, bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari lipo wazi kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kuwa kunapatikana mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa pamoja na jokofu lililoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia maziwa hayo.

Duka linalojihusisha na shughuli za kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye hilo duka kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila shida ya aina yoyote.

Duka kubwa na la kisasa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwishafunguliwa kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma hiyo kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo.

Duka linajihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari lipo wazi ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuifikia na kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata taabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hii ya maziwa kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupitia ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata shida ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata taabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa kwa ajili ya kuruhusu wateja wanahitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, nje kulikuwa na mashine kiotomatiki natarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka kubwa linayojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ikiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiutimatiki iliyotengenezwa na kupambwa kwa rangi ya bluu, pamoja na picha ya ng'ombe, ili kuweza kuifanya ivutie na kurahisisha zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, ikiwa ndani yake kunapatikana mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kiurahisi na wepesi ndani yake kikiwa na mashine ya kiautomaiki inayotarajia kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, tayari kwa ajiri ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaj huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiotomatiki, iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kurahisisha zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari lipo wazi ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata shida ya aina yoyote katika kupata huduma hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari na kushafunguliwa kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye hili duka kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi bila shida ya aina yoyote.

Duka linalojihusiha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, na kuweza kuruhusu wateja watakao hitaji huduma hiyo kuweza kuipata kiwepesi na urahisi kabisa, kukiwa ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki itakayo tarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hio, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi, ndani yake kuna mashine ya kisasa na kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa lipo wazi kwa ajili ya kuendesha shughuli zake za kila siku na kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe ili kuweza kuifanya mashine hiyo izidi kuwa na mvuto zaidi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa na kuweza kuendesha shughuli zake za kila siku. Kukiwa ndani yake kunapatikana mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi mbalimbali na picha ya ng'ombe. Mashine hii inatarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, ikiwa ndani yake kunapatikana mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo.

Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia ya kiautomatiki, iliyoandaliwa mahususi kwaajili ya kuweza kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya bilauli iliyojazwa maziwa, ikiambatana na picha ya ng’ombe,

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa kuweza kuendesha shughuli hizo, ndani yake kukiwa kuna mashine za kiautomatiki zilizoandaliwa kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi hilo, la kuuza maziwa kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, ikiwa inapatikana ndani yake mashine ya kiautomatiki iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi hilo. Mashine hiyo ikiwa imepambwa kwa rangi tofautitofauti pamoja na picha ya birauli iliyojazwa maziwa, pamoja na picha ya ng'ombe.

Mashine ya kiotomatiki yenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya mtu anayejihusisha na shughuli ya kumkamua ng’ombe maziwa iliyochorwa. Mashine hii inatarajia kurahisishia mno zoezi la kuuza maziwa, ikiwa ndani ya duka linaojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa hayo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari lipo wazi kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye duka hilo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi, nje kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza samani mbalimbali kama vile viti na meza likiwa tayari limekamilisha zoezi la kupamba kwa rangi tofauti tofauti ilikuweza kuzifanya ziwe zenye kuvutia na kuzifanya kumshawishi mteja iliaweze kuzinunua.

Mfanyakazi katika duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali. Akiendelea kukagua ubora wa samani hizo zilizotengezwa katika duka hili, ili kuhakikisha wanafikia malengo ya kutengeneza bidhaa zilizokuwa bora na kupata manufaa makubwa kabisa yanayotokana na biashara yao hiyo.

Duka linalojihushisha na shunghuli za kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, vikiwa tayari vimekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo zilizopambwa na kuwekwa katika mpangilio maalumu, ili kuweza kumvutia mteja na kumpendezeshea ili aweze kuzinunua bidhaa hizo.

Duka kubwa la samani linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali kama vile viti na meza, vikiwa tayari vitu hivyo vimekwisha andaliwa vizuri kwenye kupambwa kwa muonekano mzuri zaidi kwa rangi tofautitofauti ili viweze kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa na samani mbalimbali kama vile viti na meza, likiwa tayari limekwisha kuviandaa vitu hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti kisha kuvipangilia katika mpangilio maalumu, utakaowezesha kufanya zoezi la kuuza viti hivyo kuwa rahisi na jepesi.

Duka linajihusisha na shughuli za kuuza samani mbalimbali, Iikiwa tayari, limekamilisha zoezi la kuandaa samani hizo, na kuzipamba ili ziwe na mwenekano mzuri na wenye kuvutia, kisha kuzipangilia katika mpangilio maalumu utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa hizo bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo aina ya viti na kuvipamba vizuri, ili viwe na muonekano na mvuto utakao muwezesha mteja kuvipenda viti hivyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, kama vile viti na meza, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi hilo na kufanya viti hivyo viwe na muonekano mzuri wenye kuvutia, kisha kuvipangilia katika mpangilio maalumu, utakaomwepesishia mteja kuweza kuchagua bidhaa anayoitaka, kulingana na mapenzi yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, ikiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitu hicho na kukipamba kwa mito yenye rangi tofautitofauti, ili kuweza kukifanya kitu hicho kiwe na mvuto wa kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa na kuuza samani mbalimbali, nikiwa tayari yamekwishapangilia viti vilivyotengenezwa kwa ustadi inayoledi mkubwa na kupambwa kwa rangi tofauti tofauti ili kuvifanya viwe na muonekano mzuri kabisa, ili kuweza kurahisisha zoezi hilo la kuweza kuuza bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, ikiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitanda na kukipamba katika mvuto kikiwa na muonekano mzuri, utakaomwezesha mteja kukipenda na kuchagua bila wasiwasi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza, vitanda, vilivyopambwa kwa rangi tofauti ili viweze kumvutia mteja, kisha kupangiliwa katika mpangilio maalumu utakaomuepushia mteja kuchagua bidhaa kulingana na matakwa yake.

Duka linalojihusisha na Shughuli ya kutengeneza na kuuza bidhaa za samani mbalimbali, zikiwa tayari samani hizo zimekwisha kutengenezwa vizuri na kupambwa kwa rangi tofautitofauti, kisha kupangiliwa katika mpangilio maalumu utakao muwezesha mteja kuchagua bidhaa kulingana na matakwa yake.

Duka linalojihusisha na shunghuli za kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizi na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti, ili kuzifanya ziwe na mvuto na kumvutia mteja, kisha kuzipangilia katika mpangilio maalumu utakao muwezesha kuchagua mteja bidhaa hizo kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizi na kuzipamba iliziwe na muonekano mzuri wenye kuvutia, kisha kuzipangilia katika mpangilio maalumu utakao muwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa kulingana na mapenzi yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali, kama vile: makabati, viti na meza, likiendelea na shughuli ya kuandaa viti hivi, na kuviweka na kuvipamba katika mpangilio maalumu na mzuri, utakaoweza kumvutia mteja kuweza kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kukamilisha zoezi la kukiandaa kiti hiki na kukipamba na kukiweka katika muonekano mzuri utakaoweza kumvutia mteja, kisha kukiweka katika sehemu nyepesi itakayorahisisha zoezi la kuuza.

Duka linalojihusisha na Shughuli ya kuandaa pamoja kuuza bidhaa za samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kukamilisha zoezi la kutengeneza vitanda hivi na kuvipamba, kuwa katika muonekano mzuri, ili viweze kumvutia mteja, kisha kuvipangilia katika mpangilio maalumu, utakaowezesha zoezi la kuuza kuwa jepesi na rahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali ikiwa tayari imekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitanda hiki na kulipamba kwa ubunifu mkubwa kabisa, kisha kupangilia katika mpangilio maalumu utakayorahisisha zoezi la kuuza pale wateja watakapokuja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja nakuuza samani tofauti tofauti, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitanda hichi na kukipamba katika muonekano mzuri utakaoweza kumvutia mteja, kisha kukiweka katika eneo ambalo litarahisisha zoezi la kuuza kitanda hicho.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limeshakamilisha zoezi la kuandaa kitanda hicho, kilichopambwa na kuwekwa sehemu nzuri, itakayoweza kurahisisha zoezi la kununua bidhaa hii.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile: viti, meza, pamoja na vitanda. Likiwa tayari limekwisha funguliwa na kuvipangilia vitu hivyo katika mpangilio maalumu na mzuri utakayomvutia mteja kuweza kuchagua bidhaa kulingana na mapenzi yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo na kuzipamba, kisha kuzipangilia katika mpangilio maalumu utakaowarahisishia zoezi la kuuza wateja watakapokuja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza bidhaa mbalimbali za samani, likiwa limeshakamilisha zoezi la kutengeneza kitanda hiki na kukipamba katika mvuto mzuri, ili kiweze kumvutia mteja atakapokuja kununua bidhaa hii ya kitanda.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani za aina mbali mbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofauti tofauti, kisha kuzipangilia katika mpangilio maalumu, utakao mwepesishia mteja atakapo hitaji kununua moja ya samani zinazo patikana katika Duka hili.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa samani mbalimbali kama vile viti na meza, ikiwa tayari viti hivyo vimeshaandaliwa na kupambwa vizuri kwa rangi tofautitofauti na zenye kuvutia, ili kuweza kumshawishi mteja kuweza kununua bidhaa hizo zilizopangiliwa vizuri ilikuweza kurahisisha zoezi la ununuzi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa na kuuza samani mbalimbali kama vile viti na meza, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa viti hivi, na kuvipamba kwa kutumia ustadi mkubwa sana na weledi wa hali ya juu. Na kisha kuvipangilia katika mpangilio maalumu, kuipa wepesi zoezi la kuuza viti hivyo.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali, akiendelea kukagua samani hizo zilizoandaliwa kwa ustadi na weledi mkubwa kabisa na kupambwa kwa rangi tofautitofauti, ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo waliyojiwekea.

Duka linalojihusisha nashughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekamilisha zoezi la kuandaa samani hizi na kuzipamba ili ziwe na muonekano mzuri na wenye kuvutia, kisha kuzipangilia katika mpangilio maalumu utakao muwezesha mteja kuchaguwa bidhaa kulingana na matakwa yake.

Eneo maalumu la mapokezi linalopatikana katika hoteli kubwa ya kifahari, inayoandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwasikiliza wateja watakaokuja, kwa ajili ya kupata huduma zinazopatikana kwenye hoteli hiyo, na kuwaekea viti na mazingira rafiki yatakayowawezesha kuwafanya wajiskie vizuri, bila kupata taabu ya aina yoyote.

Wadada wawili waliokuwa katika sehemu ya mapokezi ya hoteli kubwa ya kifahari, wakiendelea kumsikiliza mteja aliyekuja kwa ajili ya kutafuta huduma inayopatikana katika hoteli hii, wadada hawa ni muhimu sana kuwepo katika hoteli kwa sababu wanafanikisha zoezi la kupokea wateja kwa kuwakaribisha na kuwakirimu wateja wao.

Wanawake wajasiriamali wakiwa eneo la soko wakiendelea kufanya shughuli zao za kuuza nyanya pamoja na bidhaa nyingine. Eneo hili ni muhimu kwani kunapatikana bidhaa tofautitofauti zinazotumika na binadamu katika maisha yake ya kila siku.

Mkusanyiko wa watu unajumuisha wafanyabiashara wanaojihusisha na shughuli ya kuuza vyombo mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya matumizi kama kupikia pamoja na kuhifadhia chakula, wakiendelea na zoezi hilo huku wengine wakiwa ni wateja ambao wako tayari kwa ajili ya kununua vyombo hivyo. Wote hawa wakiwa sokoni.

Mke mjasiriamali anaejuhusiaha katika biashara akiwa sokoni akiendelea kuuza bidhaa mbalinbali kama vile hoho, nyanya, matango, vitungu akishirikiana kufanya zoezi hilo na wenzake katika kufanya biashara sokoni

Mwanaume mjasiliamali anayejishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali akiwa sokoni, akiendelea kuuza bidhaa zake hizo zinazojumlisha karoti, mbogamboga pamoja na mapapai na matunda mengine akiwa sokoni, kuimarisha zoezi hilo na kufanikisha malengo yake.

Mwanamke mjasiriamali anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mbogamboga, nyanya pamoja na bidhaa nyinginezo; akiendelea na shughuli zake hizi za kila siku kuhakikisha anaziuza bidhaa zake zote bila kubakisha, huku akiwa anatabasamu kwenye uso wake kuonyesha furaha iliyokuwa nayo kuendelea na kazi yake hiyo.

Mwanamke mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza matunda mbalimbali kama vile ndizi, matikiti, machungwa, machenza pamoja na matunda mengine akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku, huku tabasamu linalodhihiri kwenye uso wake kuonyesha furaha kubwa aliyokuwa nayo kufanya biashara hiyo.

Mwanamke mjasiriamali anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa tofautitofauti kama vile nyanya, mbogamboga, ndizi na pamoja bidhaa nyinginezo, akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku, huku wateja wakiwa tayari wameshaanza kuja akiendelea kuwahudumia.

Mwanamke mjasiliamali anejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile: karoti, ndizi pamoja na bidhaa nyengine akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake hizo kila siku pamoja na wafanya biashara wenzake, matumizi ya matunda katika mwili wa binadamu ni kitu muhimu sana kwaajili ya kuimarisha afya na kinga ya mwili.

Mwanaume mfanyabiashara akiwa sokoni, akiendelea na shughuli zake za kuuza machungwa pamoja na bidhaa zingine ili aweze kujipatia kipato chake cha kila siku na kuweza kuendesha maisha yake na kumudu majukumu yake ya kifamilia.

Mwanamke mjasiriamali anayejihusisha na shughuli za kibiashara za kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile ndizi, nyanya, vitunguu na bidhaa nyinginezo; akiwa sokoni akiendelea na zoezi lake hilo, la kuweza kujipatia kipato chake ambacho anatumia kuendesha shughuli zake za kila siku.

Wanawake wajasiriamali wakiwa sokoni wakijishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya pamoja na bidhaa nyinginezo, wakiwa tayari wamejipanga wakiwa makini kuendeleza zoezi lao hilo, huku wateja wakiwa tayari wameshaanza kuja, na wakiendelea kuwahudumia wateja wao.

Njia ya kisasa, nyepesi na ya kiteknolojia zaidi, inayomuwezesha mtu kufanya miamala ya kifedha; inayojumuisha kutoa pamoja na kuweka pesa kwa njia rahisi kwa kutumia simujanja ya mkononi pamoja na kadi yake ya benki. Njia hii ni salama na nyepesi mno.

Njia ya kisasa nyepesi na ya kiteknolojia zaidi, inayomuwezesha mtu kufanya miamala yake ya kifedha inayojumuisha kutoa na kuweka pesa kwa njia rahisi, kwa kutumia simu janja ya mkononi pamoja na kadi ya benki. Njia hii ni salama na nyepesi mno.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza nguo mbalimbali, upande wa nguo za kiume zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri utakaomwezeja mteja kuweza kuchagua nguo kulingana na matakwa yake. Nguo hizo zingine zikiwa zimevalishwa tayari katika masanamu maalumu yaliyoandaliwa kwa ajili zoezi hilo kwa ajili ya kuonyesha muonekano wako mzuri na wenye kuvutia.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa mavazi mbalimbali upande wa viatu, vilivyopangiliwa na kuweka katika muonekano mzuri utakaoweza kumshawishi na kumvutia mteja kuweza kununua viatu hivyo, lakini pia kumwepesishia kuweza kuchagua viatu kulingana na mapenzi yake.

Sehemu ya soko kubwa na la kisasa linaojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali, upande ambao umewekwa maalumu kwa ajili ya kuuza mbogamboga pamoja na matunda katika mpangilio maalumu, ili kuweza kuwarahisishia wateja watakapohitaji kununua bidhaa hizo, kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Sehemu ya soko kubwa na la kisasa, lenye bidhaa tofautitofauti, katika eneo hili bidhaa zimepangiliwa vizuri katika mpangilio maalumu utakaomwepesishia mteja atakapotaka kuchagua bidhaa, aweze kuichagua kwa wepesi na urahisi, bila shida ya aina yoyote.

Mwanamke aliyebana nywele zake na kuvaa fulana nyekundu pamoja na suruali, akiwa katika moja kati ya masoko ya kisasa kabisa, akitumia kifaa maalumu kabisa kilichoandaliwa kwa ajili ya kuwekea bidhaa zianzopatikana humo, akiendelea kufanya uchaguzi wa bidhaa anazoziitaji kwaajili ya matumizi yake.

Soko la kisasa ambalo linajihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa tofautitofauti, ndani yake kukiwa na bidhaa zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu, utakaomuwezesha mteja kuchagua bidhaa hizo kwa wepesi na urahisi bila kupata taabu ya aina yoyote.

Soko kubwa la kisasa likiwa tayari limekwisha funguliwa nakuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji kupata bidhaa mbalimbali zinazopatikana katika soko hilo, zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, unaompa wepesi mteja kuweza kupata bidhaa anazotaka bila taabu yoyote.